Huyu nafikiria ni mganga, aliyetumia vitu zake za kutibu watu. Ameeka kwenye sanduku lake ya kupanga madawa, alafu anaangalia aliye anataka kutumia kwa sasa.

Dawa hili imewekwa kwenye chupa. Dawa hii ni ya kutibu walioenda hospitalini wakikosa vitamini ya D kisha wanapewa halafu wanapona.

Hapa naona ni hospitalini. Wagonjwa hawa waliovaa barakoa wamekuja kupata chanjo fulani ama inakaa ni ile wakati ya Corona watu walioenda hospitali kupewa chanjo.

Huyu daktari naona ako harakati ya kuona mgonjwa fulani kwa mtu na ako kwa maabara aliyeangalia shida ama kutokana na ugonjwa fulani. Mgonjwa huyu ameenda kutibiwa.

Mkulima amebeba kibuyu kwenye mgongo, kisha anapiga dawa kwenye bidhaa zake, ili ugonjwa isiharibu chakula yake.

Huyu mtoto aliye kwenye picha, naona ako na shida kwenye mwili wake. Naona ako na ugonjwa wa ngozi ama mkono yake, inaonyesha kwamba, amekosa msaada. Hili sasa anaomba.

Daktari huyu anavuruta dawa na sindano, kutoka kwenye hiyo chupa iliyobeba dawa ndani yake, kisha anaangalia syringe , kama hiyo dawa imefika kiwango alikuwa anataka.

Hao watoto naona wako shule. Hii tangi ni ya kueka maji safi ya watoto. Watoto hao wameenda kukunywa maji na wengine wawili wamebeba chupa. Mmoja ananawa na mwalimu wao amesimama kando yao.

Hii ni dawa na sindano na daktari naona amebeba na hii dawa ni ile ya kufanya ugonjwa isitambae kwa kila mtu. Imeandikwa MMR vaccine na naona daktari atavuruta hii dawa kisha atatumia hiyo dawa kwa mtu.

Pahali ambapo watu wanaenda wakipanga line , alafu wanachota maji. Katika hii picha naona ni kama ni mahali iliekelewa kama watu wakiwa hawana maji wanaeza enda wachote.

Hizi ni madawa. Madawa zimeekwa kwenye chupa ndogondogo, kwenye meza yao ya kupanga dawa. Hii dawa ni ya kutibu wagonjwa hospitalini.

Huyu ni mmama. Naona ameeka kibuyu kwenye mgongo, kisha ameeka mtoto mbele yake. Naona anaenda mtoni, ama anatoka mtoni, kuchota maji.

Huyu ni daktari, mama ya mtoto na mtoto. Naona wanachanja mtoto ili kukabiliana na ugonjwa, inayopata mtoto kabla ya miezi zake ya kuacha kunyonya ifike.

Huyu ni daktari mwenye anatatuwa shida ya meno, naona mgonjwa fulani amelala kwenye chumba chake ya hospitali, anapewa matibabu kwenye meno yake iliyokuwa na shida.

Huyu ni mpigaji dawa na anapiga dawa kwa nyumba, anapigia dudu dawa ili wakufe, alafu tena anapiga dawa kumaanisha hapa kuna dudu, kuna mende, kuna panya, kuna hao wadudu wote wanakula chakula.

Huyu ni mkulima, naona anapiga dawa kwenye bidhaa zake zilioshikwa na dudu, ambazo zinafanya mimea zake ikuwe na shida mbalimbali ya kishamba.

Hapa ni hospitali ,huyu mama aliyeketi alienda hospitali akiwa mjamzito. Sasa naona amezaa mapacha. Madaktari anamshughulikia.

Hawa daktari wawili wame, wanaovaa vibalakoa, ni kama wanapiga dawa kwa nyumba ili kuua wadudu fulani ama madudu, walio kwenye hii nyumba ambao wanakula chakula ama wanaharibu chakula ya mwenye anaishi kwenye hii nyumba.

Huyu mama pamoja na daktari, naona wanatibu mtoto, kisha anapewa chanjo ya watoto, ili asipate ugonjwa ata akinyonya matiti ya mama yake.

Daktari huyu anapeana chanjo kwenye huyu mgonjwa mwenye aliyevaa kibarakoa. Hii ni chanjo inayopewa kwa wenye walishakuwa wakubwa, nadhani ni ile ya wakati wa korona inayosababisha kutambaa ya ugonjwa ya korona.

Huyu ni muuzaji wa dawa. Naona anataka auzie huyu mwenye anataka dawa alafu anamwonyesha na kidole unataka ngapi na pesa yake.

Hapa naona gari mbili na mwenye pikipiki mmoja. Naona ni mvua kunanyesha. Naona mwenye pikipiki ameweka mwavuli kisha kuna mfuriko kubwa kwenye hii barabara.

Huyu ni daktari na mtu mwenye ni mgonjwa. Nadhani anasaidiwa alikuwa na shida ya kupumua kisha amewekewa kama shini fulani ya kusaidia kipumuo.

Hapa naoni ni dawa, zingine ziko na boksi ,ingine iko kwa chupa, na kuna hapa sireji iko chini. Nadhani hizi dawa ni ya kutibu ugonjwa fulani.

Huyu ni daktari ya meno. Naona kuna mgonjwa fulani amepanua mdomo, kisha nafikiria ni ugonjwa ya meno, naona daktari amebeba. Amebeba meno yake, yenye ameng'oa kwa mdomo yake.

Hapa ni jangwa. Naona kuna watu wawili na ng'ombe ambaye amekufa vile nafikiria juu kichwa yake imeinamishwa chini kisha hakuna hata nyasi, kila mahali imejaa na mawe.

Huyu ni daktari, mtoto mzazi na mtoto. Naona dakika anampea chanjo na mamake amemshika na nguvu sana ili asitingike akaweza, sindano ikaweza kukwama kwake.

Hii ni dawa naona iko kwa chupa na kando yake kuna sirenji na sindano na hii dawa ni ya kukiri ugonjwa isiingie kwa mwili ya binadamu ama kama ni kuku.

Huyu ni mgonjwa mwenye anaumwa na meno. Sasa kwenye hii picha naona kuna kaonyo imepeanwa. Kuna free dental kumaanisha hapa daktari anamsaidia huyu mgonjwa kuangalia meno yake yenye inamuuma.

Naona hapa kuna siringe . Kuna madawa za jukwaa miwili. Naona hapo kuna boksi ya madawa zingine mbili. Na hapa ni hospitali na hizi madawa zimewekwa juu ya meza, ya kutibu watu.

Hapa ni hospitalini, naona wadaktari watatu na mmoja mwenye ni mgonjwa. Sasa nadhani huyu mwanadada. Anaumwa, na kitu kwa masikio yake.

Huyo ni daktari na mtoto mdogo mwenye naona vizuri ako na shida ya kipumuo. Sasa, daktari huyu anamsaidia ili apate kipumuo mzuri kisha atakuwa atatolewa kwenye mahali amewekwa.

Hapa naona ni dawa za kutibu ugonjwa fulani. Na vile mimi naona inakaa dawa ya kutibu kuku. Hiyo ni vile nafikiria. Na hapo hii ni mkono ya mkulima. Amevaa glovesi . Kisha ako na sindano na dawa kwa mkono.

Hawa ni wanafunzi watatu kisha naona wananawa mikono nadhani wanataka kwenda mlo ama inakaa kama ile wakati ya korona na vile wamevaa maski kwa mdomo.

Naona dawa kwenye hiki picha, lakini bado nafikiria hapa ni hospitali mahali watu wanapata matibabu wakiwa wagonjwa. Kando na hii dawa yenye iko mbele naona zingine kadhaa huko nyuma. Ni ya kutibu wagonjwa.

Hawa ni walimu. Naona wanafunza wasichana vile wanaweza weka pads kwa panty ili damu isipite kwa nguo.

Daktari huyu amebeba mtoto mkononi mwake, kisha naona anafurahi. Mtoto naye amepanua mdomo, nadhani ni mgonjwa na daktari anataka kumpea dawa.

Huyu ni mwenye anapiga dawa kwenye soko ili dudu wenye wako hapa na wanaharibu vitu za watu wakufe. Ndio maana wanapiga dawa kwenye hii, mahali pa kuuza vitu.

Katika hiki picha naona ni dawa za kuku ama ni dawa za mgonjwa. Sasa hiki picha inaonyesha hii dawa inatumiwa na wenye wanakosa B12, B6 na Zinc Irons in the body .

Hii ni dawa yenye iko kwa chupa na kando yake kuna sirenji chini. Hii ni ya kuvuruta dawa kutoka kwa chupa ili mtu adungwe nayo na hii sirenji iko na sindano.

Daktari huyu anaangalia magonjwa yaliyo kwenye huyu mgonjwa, mwenye ameenda kupata matibabu kuhusu ugonjwa fulani ako nayo na hajui ni nini inamfanya, sasa wako maabara.

Hawa wamepanga laini na laini yenyewe naona inaelekea mahali pa mlo. Hapo mbele naona kuna tangi ya kunawa mikono, kisha huku naona watu wa jikoni wanapakua.

Huyu ni mama na mtoto yake. Nadhani wako hospitalini. Huyu mama alienda akiwa na mimba ya miezi tisa, sasa amejifungua na bado ako hospitalini.

Hapa ni hospitali. Naona daktari wawili na mgonjwa mwenye shida amelalishwa kwenye kiti chao ambapo anatibiwa, kisha daktari mmoja anaweka kitu kwa mdomo yake.

Daktari anavuruta dawa kutoka kwa chupa hili la dawa, ndio aende adunge nayo mgonjwa ama amtibu kulingana na ugonjwa yenye ako nayo inayomsumbua mwili.

Huyu ni mtu. Naona amebeba mkebe ya dawa na vilevile anataka kumeza hii dawa. Ameeka dawa kwa mkononi mwake ili ameze.

Hawa wawili wako msituni na kuna dudu mingi zimetokea kila mahali. Sasa naona wanang'ang'ana wakitoa wakitembea, ili wafike mahali wanaenda.

Kwenye hiki onyo huyu mzee anasoma ,naona hapa kuna mahali dawa za mapenzi ama dawa nguvu za kiume ,kumfunga mke au mume dhidi ,hii ni onyo inaonyesha ukitaka dawa unachukua, ama ukiwa na shida yoyote .

Madaktari naona wamekaa mahali na wamevaa nguo zao ya kazi, wakitibu mwenye mgonjwa, mwenye alienda hospitalini kupata matibabu.

Huyu ni daktari na mtoto ya mamake. Naona mamake ni kama amelala. Ni kama ni mgonjwa amepelekwa hospitalini na daktari anaangalia mtoto yake akimtazama.

Huyu ni mzee mmoja, alienda choo kisha anatoka na naona ako na scrutchet kwa mkono yake ya kulia, kisha mwingine amepiga jeki kwa ukuta ya choo ili atoke.

Daktari anatibu mgonjwa. Huyu mgonjwa ameenda hospitalini. Ni kama ako na shida kwa ulimi ama mdomo. Ni kama anapewa dawa ya ugonjwa hiyo.

Hapa ni nyumba ya mganga na naona ametengeneza vitu zinakaa kama ni binadamu na kando yao kuna vitu mingi tu vya kutumia siku anatibu mtu. Sasa huyu anatumia vitu nyingi tu kutibu watu.

Hapa ni hospitalini. Nadhani hapa ni mahali mtoto akizaliwa na mamake amekufa ama mtoto amezaliwa na mamake bado hana maziwa, anaweza wekwa hapa ndio alishwe maziwa polepole mamake akipona.

Huyu ni daktari, mtoto na mama ya mtoto. Naona mtoto amepelekwa hospitalini na ako ndani ya nyumba na anapewa chanjo za watoto ili ugonjwa zingine mengi isimsumbue.

Hapa ni hospitalini. Naona huyu mama ni kama alizaa mtoto mdogo na kulingana na kimila yao, watu wengi wamekuja kumuona kisha mama mmoja anamuongelesha akimpea shukrani.

Naona wadaktari watano, nadhani wako hospitalini na kuna wagonjwa wengine wameletwa hospitalini. Sasa wanatibiwa kisha naona hawa wote wadaktari wamevaa maski , kisha wanaangalia chenye inafanyika hapa.

Hapa ni kwa mganga. Naona vitu zake za kutibu watu zimetambaa kila mahali kwa hii nyumba. Ndio naona mayai na kila aina za dawa kwenye nyumba hiki.

Kwenye hii naona madaktari wawili, ni kama mmoja wao kitu imedunga mkono na mwingine anajaribu kumtolea, ndio asisumbuliwe na mauchungu mingi.

Hapa inakaa kwa mganga, naona vitu zake za kutibu watu, zimetambaa, ziko kila mahali, kwenye hii nyumba. ndio maana, anatibu watu na ana uhakika.

Hapa ni karakana za kutupa takataka na hapa tena naona wafanyikazi hapa kwenye karakana hiki. Naona wamevaa vitu za kufanya mahali chafuchafu, mpaka wameeka maski .

Hii ni mkutano ya madaktari. Naona mama mmoja ama daktari mmoja mama, amesimama katikati yao kwenye hiyo mkutano yao na anawaelezea vitu machache kuhusu hospitalini.

Hapa ni hospitali. Naona mgonjwa ameenda hospitalini kupata matibabu lakini daktari anaangalia kwa makini kilicho kwa masikio yake ndio aponye huyu mgonjwa.

Huyu anasukumwa kwenye maji, ni kama walienda safari sasa kurudi wamepata kumenyesha na mvua imepita mtoni hadi juu ya barabara, ndio mwingine anasukuma huyu mwenye pikipiki.

Hapa ni kwa mganga. Naona ameweka vitu zake za kutibu watu chini na anabeba kitu kwa mkono yake, mkono ingine ikifinya chini.

Hizi ni dawa. Naona dawa moja ikona box na ingine ikona chupa na kando zao naona masirenji mingi sana.

Hapa ni hospitali. Mgonjwa fulani ameenda hospitalini akapewa hizi dawa Azithromycin tablets , ndio aende ajitibu nayo kwa ugonjwa yenye ako nayo.

Hawa wanapewa chanjo kuhusu ugonjwa inayo tambaa kwenye area hiyo ama kaunti hiyo, ndio ugonjwa hiyo isiende kwa watu wote.

Huyu anapiga dawa ya za dudu kisha anahakikisha zimekufa.

Magari haya mawili yamekwama kwa maji iliyotiririka kutoka upande ya juu kuelekea upande za chini. Nadhani ilikuwa mafuriko ya maji.